Daktari wa kike wa magonjwa ya meno, akiwa katika chumba maalumu cha hospitali kinachojihusisha na kutoa huduma ya meno. Mbele yake kukiwa na mgonjwa mwanamke aliyelala, akifanyiwa matibabu ya meno.

Sehemu ndogo ya jengo la hospitali, ikiwa imesheheni vifaa vya huduma ya kwanza kama; kiboksi chekundu cha huduma ya afya, chombo kidogo cha kuwekea vifaa vya huduma ya afya, glovu na vyenginevyo.

Sehemu ya wazi ya jengo la hosipitali inayoonekana vizuri, huku kukiwa na majengo mbalimbali ya hosipitali hio yaliojengwa kwa tofali choma zilizoezekwa kwa mabati ya kisasa.

Eneo la korido la sehemu ya hospitali, jengo lenye sakafu nyekundu, kuta zenye rangi ya bluu pamoja na rangi ya maziwa. Kukiwa na taa zinazoonekana vizuri pamoja na madirisha yanayoruhusu mwanga kupita.

Wazee kwa vijana wa jinsia zote ya kike na kiume, wakiwa katika eneo la mapokezi ya kituo cha afya, wakipatiwa na kupokea taarifa na matibabu, kutoka kwa wahudumu wa afya.

Kijana wa kiume, mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya bluu, akiwa amesimama mbele ya jengo la hospitali hiyo, huku akitabasamu kuashiria amani.

Muhudumu wa afya mwanamke aliyevalia mavazi maalumu kwaajili ya kazi hiyo, ikiwemo vifaa tiba akimpatia matibabu kijana wa kiume aliyeketi mbele yake ndani ya jengo la hospitali hiyo.

Wahudumu wa afya wa kike na wakiume pamoja na madaktari waliovalia sare na wasiovaa sare, wakiwa wamesimama na wengine wameketi mbele yao . Wakiwa katika Moja ya jengo la hospitali.

Wanawake wawili waliosimama mbele ya ukuta; mmoja akiwa amevalia mavazi ya rangi ya bluu bahari, wa kulia akiwa amevalia shati la hospitali lenye nembo ya hospitali hiyo.

Daktari wa kiume akiwa katika chumba cha hospitali cha wodi ya watoto, akimpatia matibabu binti mdogo mwenye umri chini ya miaka mitatu aliyekaa katika kitanda cheupe nyuma kukiwa na mwanamke ambaye ni mama yake.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia mavazi ya bluu iliyokoza, mmoja akiwa na asili ya Afrika, mwingine akiwa na asili ya Ulaya. Wakiwa katika chumba cha hospitali cha vifaa maalumu vifaa tiba wakifanya majaribio mbalimbali, huku mmoja akibeba kifaa cha rangi ya njano mkononi mwake.

Kijana wa kike aliyevalia mavazi meupe akiwa katika jengo la hospitali, chumba maalum kinachohifadhi dawa za wagonjwa pamoja na taarifa muhimu. Akifanya majaribio katika moja ya dawa hizo.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya hosipitali, akiwa katika wodi ya kuhudumia watoto, ndani ya jengo la hosipitali, mbele yake kukiwa na chombo maalumu kilichohifadhi mtoto ndani yake, kinachompa joto mtoto huyo.

Wahudumu wa afya waliovalia mavazi maalumu ya kujikinga na magonjwa wakiwapatia wagonjwa pamoja na watoto matibabu nje ya jengo la hospitali.

Wahudumu wa afya wakiwa katika chumba cha upasuaji cha jengo la hospitali, wakimfanyia upasuaji mgonjwa aliye mbele ya macho yao.

Mwanamke akiwa ameketi katika kiti cha hospitali ndani ya wodi ya wanawake, mikononi mwake akiwa ameshikilia kichanga alichokivalisha mavazi meupe nadhifu sana. Huku kukiwa na vifaa vingine vya kutolea huduma za matibabu katika chumba hicho.

Muhudumu wa afya mwanaume aliyevalia barakoa usoni kwake akiwa na vifaa vyote vya kutoa huduma ya afya . Pembeni akiwa na mzazi wa mtoto mchanga, anayepatiwa matibabu aliyelala katika kitanda ndani ya hospitali hiyo.

Kijana wa kike aliyevalia mavazi maalumu ya hospitali yenye rangi ya kijani, akiwa katika chumba maalumu cha jengo la hospitali akiwa ameketi katika kitanda mikononi mwake akiwa amembeba kichanga kidogo.

Mwanamke mkunga akiwa amevalia mavazi yenye rangi ya bluu iliyokoza aliyebeba mtoto mchanga. Mbele yake kukiwa na shuka jeupe liliotandikwa katika kitanda, pembeni kukiwa na ndoo ya njano inayotumika kuwekea uchafu na milango ya hospitali hiyo ikiwa ni rangi ya kijani.

Muhudumu wa afya mwanamke akiwa amesimama mbele ya watoto wadogo, akiwapatia chanjo na dawa kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukizwa kupitia njia mbalimbali katika mazingira ndani na nje ya shule.

Mikono myeupe ya mwanamke, kiganjani akiwa amebeba dawa za asili, mbele ya mikono hiyo kukiwa na mabakuli yenye dawa mbalimbali za asili, zilizopangwa kulingana na matumizi ya kazi zake.

Chupa ndogo nyeupe yenye mfuniko wa rangi ya dhahabu, ndani yake kukiwa na dawa ya asili yenye rangi ya njano. Pembeni yake kukiwa na malimao pamoja na vitunguu maji.

Dawa ya kienyeji iliyowekwa ndani ya kikombe cheupe kilichokalizwa ndani ya kisosi cheupe ndani yake kukiwa na mchanganyiko wa matunda kama; machungwa, malimao pamoja na karoti vilivyowekwa juu ya kitaulo cha rangi ya kaki kilichokalizwa juu ya mbao zilizopangwa vizuri

Mwanamke mmoja aliyevalia mtandio mweupe, mkononi mwake akiwa ameshika mkoba. Mkono mwingine ukiwa umeshika majani, yanayotumika kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili, zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Glasi mbili za maji, ndani yake zikiwa na mitishamba, inayotumika kwa matibabu na kutengenezea dawa mbalimbali za asili za binadamu.